Dafu hili limekatwa kwa kutumia kisu, ndani linaonekana lina nyama nyeupe na maji na bado kuliwa.

Vyakula vimeandaliwa juu ya meza. Kuna pilau yenye ikona kachumbari, nyama, ndizi na kapilipili. Nyingine ipo na mchele mweupe. Sahani nyingine ipo na maharagwe yenye imepambwa kwa cucumber. Nyingine ipo na mboga za kijani. Kando yake ipo kisu na vijiko tayari kuliwa.

Mkono unaonekana umeshikilia kifuvu cha nazi na kipo juu ya mbuzi. Chini ya mbuzi hiyo kuna sinia lenye limejaa chicha za nazi.

Ng'ombe mwenye rangi nyeupe amesimama kwa makini sana. Chini yake, yupo mkulima mmoja alie aliyeeeka ndoo chini na anatumia mikono yake kukama maziwa.

Ndoo na kontena hizi zinaonekana kujazwa viuongo mbalimbali, ikiwemo manjano, iliki, bizari nyembamba, mdalasini, vitunguu tumu.

Aina mbalimbali za samaki zimeweka ndani ya jokovu na mna mataa ya kupendeza kuna switch na draws zenye ziko chini ya fridge hiyo.

Vyakula mbalimbali kama vile sambusa, viazi, bhajia, maharagwe ya nazi, yamepakiwa vizuri sana. Zimehifadhiwa ndani ya vijikontaina tayari kuliwa.